Huu ni mlo wa kupendeza ulioekwa kwenye sahani nyeupe ukiashiria utamaduni wa chakula. Samaki mzima aliyeekwa vizuri akiwa na mchuzi mwekundu amewekwa katikati ya sahani, upande mmoja kuna ugali mweupe uliopikwa vizuri sana, upande mwingine kuna mboga za majani zenye rangi ya kijani iliokolea kiongeza mvuto kwenye mlo huu, sahani hii imewekwa juu meza ya bao yenye rangi ya kahawia.

Ufuo mpana wa bahari wakati maji yamepungua ukifichua mchanga mweupe wenye mkunjo wa asili, baadhi ya mimea ya baharini yenye rangi ya kahawia imesambaa juu ya mchanga. Mbali kidogo maji machache yanaonekana yaking'aa na miti mkubwa ya kijani kibichi inafunga ukingo wa pwani ikifatwa na jengo dogo lenye paa la giza.

Haya ni maandalizi ya chakula cha shawarma, maarufu katika maeneo mengi. Nyama nyingi zilizopikwa zimepangwa wima kwenye chuma na mtu mmoja anaoekana akichonga vipande vya nyama kwenye chuma hicho. Chini ya nyama kuna vyakula vingine vikiwemo viazi vilivyokaangwa, kuna sahani tele zilizopangwa tayari kwa huduma.

Soko hili ni la wazi na lenye bidhaa mbali mbali. Mfanyibiashara mmoja anasimama nyuma ya meza iliyojaa vyakula. Kuna aina nyingi ya vitafuno vikiwemo sambusa, mandazi na keki. Watu wengine wanaonekana nyuma ya mwanabiashara huyu. Barabara ni ya lami na mazingira haya ni yenye shughuli nyingi.